Zote ni elfu nne. Zimewekwa mezani na ni noti moja moja ya elfu. Wanaweza zitumia kufanya kazi nyingi. Kama kupea mtu mwenye uko na deni yake. Kufanya biashara.

Hizi ni pesa na za kitambo na hazitumiki kwa sasa, ni elfu moja moja. Mtu huya anaweza zitumia kupata au kununua kile ambacho anakitaka kwa urahisi.

Nyumba hili ni duka nawanauza vitu tofauti. Zote mbili zimefunguliwa mlango. Moja wameandika mpesa kuonyesha wanafanya biashara hilo. Wamesimamisha pia pikipiki hapo.

Wanauza magari kwenye hili duka yenye ni kubwa. Watu wamekuja, kuna viti za kukalia zenye ni nyeusi. Hili nyumba wamejenga refu sana na pesa mingi kabisa.

Kuna pesa mingi kwenye meza zingine ni noti mia mbili na hamsini na kuna zenye sio. Mtu huyo ameshikilia moja na kuna kitabu .

Ni sokoni, wanauza vitu tofauti zenye zimetandikwa chini kwenye karatasi, kuna matunda, viazi zenye zimepimwa, watu watembea wakitafuta kile ambacho hawana nyumbani.

Mtu huyu amebeba pesa mkononi. Kuna manoti, moja ni mia tano zenye zimebaki ni elfu moja. Inatumika kwa njia mingi kama kununua vyakula vya kupika na kulipa vya biashara.

Kwenye soko hili, watu wameanza biashara zao na ni asubuhi, milango zote zimefunguliwa. Kuna wenye wanafanya biashara ya mpesa na ingine kando ni za kutengeneza kucha.

Nauza soda na zimeekwa kwenye friji yenye ina rangi nyekundu, kuna aina tofauti. Hapo mbele kuna mtu ambaye amesimamisha baiskeli yake na mwingine ameketi.

Gari zenye ziko hapa ni nyeupe sana sana na miguu zao ni nyeusi. Zimepangwa barabarani na kwa umbali unaona mawingu ikijichora.

Mtu huyo ameuziqa maji nanmwenye hapo. Anapewa kifunguo na kuna karatasi na kalamu juu ya meza yenye ni nyeusi. Atatumia hicho kifaa kuifungua.

Jambo hili linaonyesha pesa ambazo mtu ako nazo kwa jumla, hapo kando kuna msichana ambaye amechorwa na amevaa miwani machoni, hizi ni huduma za watu wa Safaricom.

Mama mmoja amekaa chini kwa kiti na amefunga nguo ya kuuza mbele yake, ya kuweka pesa. Anakata mboga na kisu. Anauza bidhaa kama nyanya, vitunguu na hata viazi.

Wanauza viatu hapa sokoni na zimepangwa vizuri ili mtu aone kile ambacho anataka. Hapo kando kuna mama ambaye amebeba mkoba kwenye mkono na anatembea.

Kwenye hili uwanja kuna gari kubwa lenye ni lori limebeba gari ndogo ndogo juu. Za chini kuna nafasi. Mbili ni nyeupe ya katikati ni nyeusi. Kuna wenye wamesimama hapo chini.

Mama huyu anauza maziwa na ako na marafiki wake wawili. Hii mahali inaitwa Justina. Wamechora ng'ombe na kuandika kile ambacho wanafanya. Kuna sufuria na ndoo hapo mbele.

Magari yenye imesimamishwa hapa na wameandika jina yake hapo kando. Kuna wenye wanaeka mafuta na vioo pia vimetengenezwa vizuri. Kuna miti ambazo zinaonekana hapo.

Pesa hizi ni elfu moja. Ziko mingi sana na zimewekwa mezani na kupangwa. Mtu huyo anaweza tumia kununua sabuni, vyakula na hata kulipa karo shuleni.

Msichana huyo mwenye ni mweupe na amevaa koti anapea kijana kifunguo ya gari na ametengeneza makucha na kuzipaka rangi nyekundu. Huyo mtu pia amevaa koti.

Imewekwa hapa kwenye uwanja huu yenye ni kubwa. Hapo kando kuna miti zenye zimemea na watu wanatembea wakitafuta kile ambacho wanataka.

Mtu huyo ametoka kununua gari yenye ni mpya. Amefurahia sana na amevaa suti nyeusi na ndani nguo nyeupe anaiangalia akitabasamu sana.

Hapa ni sokoni na wanauza vitu tofauti. Kuna gari ambazo zinakimbia barabarani. Msichana huyu amekuja kununua mboga. Kila mtu ako na zake na mtu anachagua yule ambaye atamnunua.

Mama huyu anakata mboga na kisu, ameeka mapambo kwenye masikio. Mbele yake kuna vitungu viazi, na kando kidogo kuna mbaba na mmama wanaye nunua kitu.

Watu ni wanne kwenye hili picha wenye wako nje. Kila mmoja ako kwenye dirisha lake. Mama mwingine amebeba mkoba nyeusi na amevaa vazi nyeupe. Hapo ndani kuna wasaidizi.

Hapa ni sokoni na hili duka limejengwa ili wauze vitu tofauti. Hapo mbele kuna soda, gunia zenye zimebeba mchele na unga ya ugali.

Gari zimepangwa hapa kwenye laini ama foleni. Ziko na taa yenye imewekwa nyuma yao, na zinaweza tumika kusaidia watu kusafiri kwa njia ya haraka bila kusumbuka.

Baiskeli yenye imetengenezaa na chuma na kupakwa na rangi imesimamishwa mbele ya duka kwenye wanauza soda, na pia, wanafanya biashara za M-pesa; kuna mtu ameishikilia.

Wanauza maziwa hapa na huyu mama mwenye amesimama na kubango kwenye usi amealikwa na kalamu nyeupe king wametengeneza. Kile ambacho wanatumia kuweka maziwa ndio isiharibike pia anauza vitu vingine.

Hapa ni sokoni na kwenye nyumba hili yenye juu ni mabati na chini ni mbao. Wameeka vifaa tofauti za maridadi kama begi na hata vitu ambazo wanaweka kwa shingo.

Kwenye hili duka. Wanauza mapambo tofauti zenye zimechongwa. Ndio zifanane na wanyama tofauti kama simba, na hata wamechora picha ya Kenya. Na kuna hata begi ndogo ndogo.

Gari hili ni ya kusafirisha wanabiashara. Ama watoto wa kawaida. Inabeba watu wengi mno. Kuna basi ingine mbele yake. Na wote wako barabarani. Wameandika jina yao kwenye nyuma.

Hapa ni sokoni na wanauza vitu tofauti. Kijana mwingine anatumia mkokoteni ndogo kuuza nguo. Amezikunja long'i yenye rangi tofauti. Hapo kando kuna watu wanatembea.

Kuna mtu mmoja mwenye anapita, amevaa vazi nyeupe juu na longi chini. Kando yake wanauza viatu za wasichana na wababa.

Kuna watu wanne hapa, wawili wamevaa nguo nyeupe na wengine wamevaa kofia na kusimama. Hapa wanauza nyama. Wameeka karatasi ya kufunga na kitu ya kupangusa mkono.

Kuna elfu moja yenye ni mpya na ni noti. Wameandika hapo vyenye ni ngapi. Wanaitumia kununua vitu tofauti kama vyakula na hata matunda.

Kwenye duka hili, wanauza maziwa na hapo kando kuna suruali za wasichana zenye zimeanikwa. Wamechora ng'ombe mkubwa, mwenye matiti yake ni nyeupe hapo juu.

Kuna pesa mingi kwenye hili meza, zimegawanyishwa kando kando, ingine ni mia tano na pia kuna elfu moja. Zote ni noti. Zinatumika na mtu kununua kile ambacho anataka na hata kulipa deni.

Gari hizi ni nne, mbili zinafanana na zingine zenye zimebaki pia. Zina rangi nyeupe, na zingine ni samawati. Hapo nyuma kuna miti zenye zimemea refu.

Kwenye hili soko, kila mtu amekuja kufanya anachotaka. Kuna wamama ambayo wamekaa chini kwenye gunia zao wakiuza na wengine wamesimama wakitembea kutafuta kile ambacho wanataka.

Kuna mayai mingi kwenye hili duka na wamezitengenezea chuma yenye imepakwa rangi zenye zinapangwa. Zingine zishaisha na watu washanunua, wameweka karatasi za kupima.

Kwenye hili duka kuna mtu mwenye amekaa na gari yenye imesimamishwa. Wanauza maziwa kwenye ghorofa hili na ni kubwa imejengwa hadi juu. Hapo kando kuna nyumba zingine za kupangwa na unalipa.

Kuna magari mbili ambazo zinapita kwenye duka hilo lenye wanauza nguo na mikoba zenye zimeanikwa hapo. Kuna mwavuli na mtu anauza mayai na kachumbari pia anaeka.

Hapa ni sokoni na wametengeneza duka mbalimbali zenye wanauza vifaa tofauti, kuna mbaba mmoja mwenye amevaa nguo nyeupe juu, anataka kuingia ili asaidiwe.

Kuna nyanya mingi kwenye hili soko. Kijana huyu anazipanga ndio watu wakuje wazinunue kwa urahisi na wazibebe. Hapo mbele kuna barabara na gari zinapita pamoja na watu.

Kuna vijana wawili hapa, mmoja ni mzungu na mwingine ameleta gari yake yenye ni nyeupe na imetengenezwa vizuri, kuongezewa mafuta ili aweze kufika anapoenda. Hapo kando kuna gari ambayo imesimamishwa.

Ndizi hizi zimewekwa kando kando na kuna yenye imeiva sana. Isipokulwa zitatupwa tu kwa sababu zitakuwa zimeoza. Hapa ni sokoni na wamezitandikia gunia ndio watu wakuje wazinunue.

Mtu huyu ni kijana vienye inaonyesha na mkono wake. Amebeba simu, na anataka kutumia huduma za M-pesa ili kuweka, ama kutoa kile ambacho ako nayo.

Humu ni sokoni kuna kijana mmoja ambayo anataka kununua .Wanauza bidhaa Kama kitunguu , nyanya, viazi na nguo na ata kitambaa za kufunga kwa kichwa na mkono.

Gari zime pangwa ya hapa vizuri, kabisa. Na hakuna yenye imeekwa vibaya. Zote zinafanana. Isipokuwepo, kuna yenye ni rangi tofauti na. Wenzake.

Msichana huyu mwenye amepaka kucha yake nyeupe amebeba elfu mbili. Moja ni noti na ingine pia. Anaitaka kutumia mashini hiyo ili kuzihesabu. Hapo nyuma wanatengeneza simu na kufanya huduma za M-Pesa.

Kwenye hili soko kuna nyumba ambazo zimejengwa. Mvua imenyesha na kuna matope na maji imekusanyika mahali moja. Mtu anapita hapo anafanya pia biashara ya M-Pesa.

Mwenye hili duka amechoka kungonja wateja na ameketi chini na analala akiangalia chini. Kwenye kiti hicho cha mbao, kuna mtu ambayo amekaa hapo kando na kuweka viatu vyake chini.

Kwenye hili duka wanauza maziwa na inaitwa Mt Kenya. Kuna wababa wawili wenye wamesimama wakingoja kuhudumiwa. Wamefunga mlango na wmeweka ndoo na vitu za kusafisha hapo nje.

Mbaba huyo anaonyesha mzungu karatasi ambayo amebeba kwenye mkono, wote wanatabasamu. Wamevaa suti yenye ni nyeusi na kuna gari nyeupe nyuma yao.

Hapa ni sokoni na wanauza vitu tafauti sana za kupika na hata za kukula kama matunda. Kuna mapera, Viazi, Nyanya, pilipili, vitunguu na kila mtu ananunua kile ambacho anataka.

Kuna magari tatu hapa zimesimamishwa kwenye laini. Zote ni nzuri na zinawezakukimbia ata kwenye kuna matope. Nyuma yao kuna nyumba ambayo imejengwa vizuri.

Kwenye soko hili, baba huyo analala na anauza matunda yenye jina tofauti. Kama papai, matunda kitunguu na zingine. Hapo kando, pia kuna wengine.

Mtu huyu mwenye ni mbaba na amesimama kando na amevaa long'i nyeusi anauza vifaa vya mapambo mingi sana. Amezieka zingine kwenye kabati ndogo.

Gari hili ni nyeupe na limesimamishwa kwenye nyumba hili lenye limejengwa kubwa sana. Wameweka taa kwenye juu ya mabati ili waweze kuona vizuri.

Kwenye hili sako wameweka soksi kwenye singenge yenye ime tengeneza kama meza na wana ziuza. Kila moja iko na wenzake. Na zote ni bei tofauti.

Wanauza maziwa kwenye hili duka yenye imejengwa kubwa. Wameweka kitu hapo juu ya kupepeta watu ili wasiskie joto. Watu hawa wamekuja kununua kile yenye wanataka.

Watu hao wamekuja kununua maziwa kwenye duka yenye imefunguliwa bado na usiku yenye inaitwa destiny dairies . Wamechora hapo juu ngombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Wasichana ni wawili.

Hapa ni duka ambayo wanauza maziwa mazuri. Inaweza tumika kupika chai ama mtu amwage kwa mboga ya kienyeji. Mtu huyo anaongeza kwa kikombe na amevaa saa mkononi.

Mtu huyu amebeba pesa za noti mkononi. Mbili ni hamsini, moja ni mia na ingine yenye iko chini kabisa ni mia mbili. Anazihesabu akitaka za kupiga hesabu kile ambacho atafanyia.

Gari hili ni moja na limesimamishwa kando ya nyumba yenye imejengwa kubwa. Kuna nyasi yenye imemea kidogo na wameweka kokoto. Wameandika jina yake hapo KDK na kuna taa ya nyuma na kioo ya mbele.

Kwenye hili soko, na nyumba ambayo imejengwa kubwa, wanauza, gari yenye tofauti sana na zingine, na pia zimepakwa rangi. Zingine nyeupe, na nyekundu, na hata nyeupe.

Huyo anaonyesha mnunuzi jinsi atakavyotumia simu hiyo. Analipia kile ambacho alinunua na hiyo kifaa ambayo ni la rangi ya samawati.

Hapa ni sokoni na kwenye kibanda hili, lenye limetengenzwa na mbao, wameigawanisha na wameieka vitunguu, nyanya(yenye haijaiva vizuri) na viazi.

Kwenye hili duka wanauza maziwa, mayai, keki, mikate. Wameandika namba yao hapo juu, mtu akiwakosa anaweza wapigia.

Pesa hizi ni noti za kitambo. N a wamepiga picha mbele, na nyuma. Mtu alikuwa anazitumia. Kununua kile ambacho anataka ama kulipa karo shuleni kwa mwanafunzi.

Watu hawa wamekuja kwa M-Pesa ili wasaidiwe kufanya vitu tofauti. Kunao wavulana wawili, mwingine ni mrefu na mwenzake ni mfupi. Kati kati kuna Mwislamu. Wote wanangoja kuhudumiwa.

Duka hili ni duka lenye wanauza viatu pekee yake . Kuna aina tofauti za kamba na zenye haina, kuna rangi yenye ni nyeupe , nyekundu , samawati , nyeusi na kadhalika.

Wanauza viatu tofauti tofauti hapa za vijana, zote ziko sawa. Kuna za kwenda mahali na hata kutembea tu kama unaenda kwa duka. Mtu huyo anaziuza kwenye kibanda.

Kuna pesa mingi hapa. Ni elfu moja moja. Zimepangwa kutoka juu hadi chini. Ni za nchini Kenya. Wanazitumia kufanya kazi kama kununua vyakula.

Gari ziko mingi hapa, na kuna kabati yenye wameweka vitu za kazi. Mtu akitaka kununua. Anakuja hapa na anapiga bei. Wameitengeneza. Nyumba hili vizuri sana.

Duka hili wanauza vitu tofauti tofauti. Kuna chupa ya maji na kiti, yenye imewekwa kushikilia mlango isifunguke. Mnunuzi pia, amekuja, kununua kile ambacho anataka.

Hapa ni duka ambayo wanauza gari. Zingine zimesimamishwa nje yenye rangi nyekundu na mbili nyeupe. Kwa umbali kuna zingine pia zenye ziko hapa. Barabara imetengenezwa pia vizuri.

Mtu huyu mwenye amefungwa za nyeusi mkononi. Ni kijana na amebeba elfu moja zenye hatumi azitumike sahihi. Ziko mingi na anaweza zipeleka kwenye banki au ekewe ama azitumie.

Gari ni mingi hapa na kwa jumla ziko tano, nne ni nyeusi na moja ni nyeupe. Wamezitengeneza na zinafanana, kwa jina zote zinaitwa Mercedes.

Magari ni mingi hapa na zote zina rangi tofauti. Kuna nyeupe, nyekundu, nyeusi na hata samawati. Wamezieka ndani ya mabati yenye wametengeneza.

Hapa ni dukani kwa soko na wanauza vifaa vya mapambo. Ziko tofauti tofauti na wanazitengeneza na masaai. Huwa wanazieka kwa viatu au shingo.

Hili dukani wanauza nguo na viatu zikona rangi tofauti na zinatandikwa kwenye kitanda ama mtu anaweza jifunika nayo. Pia, wameweka mashini hapo yenye ni nyeupe.

Hii ni miguu ya gari moja kwenye upande wa kushoto. Ni nyeusi na pia hiyo kifaa yenyewe pia ina hiyo rangi. Hapo mbele kuna nyasi yenye imemea.

Kwenye duka hili wanauza maziwa ya ng'ombe. Imechorwa hapo na iko na rangi mbili: nyeupe na nyeusi. Kuna mtu mwenye amechorwa hapo mtoto na kiti ya kukaa pia iko.

Kuna gari yenye inabeba wana abiria yenye imepakwa rangi nyeupe. Imesimamishwa kwa barabara. Wameiwekea taa nyuma na hata mbele. Wameandika jina yake pia. Kuna miti ambazo zimemea hapo kando.

Hapa ni duka ambayo wanaosha magari ndio zikue safi. Wameimwagia omo na sabuni. Wanazisugua. Hapo pia wanamwaga maji ndio zikue vizuri.

Hapa ni sokoni. Kila mtu amekuja kufanya biashara yake. Kuna wenye wanatembea na wanunuzi pia pamoja na wauzaji. Wametengeneza nyumba zingine na mabati ili kuzuia mvua.

Kwenye soko hili wanauza vitu tofauti. Kuna nyanya, matunda kama ndizi zenye zimefungwa juu, maembe na viazi. Kuna ndoo hapo kando yenye zinawekwa.

Sokoni kila mtu anafanya kazi yake. Chini ya hii meza ambayo anauza kuna takataka ambazo zimerushwa hapo. Amefunga viatu na kamba ili watu wenye wanapita waone. Muuzaji huyo ako hapo kando.

Hizi ni miguu za gari. Zimekusanywa hapa mingi mno. Zinatumika na watoto kucheza shuleni wakiziendesha ama zinawezaekwa na zitengenezwe vizuri ili ziweze kukimbia kwenye gari.

Kuna vijana wawili mbele ya hii duka. Wote wamevaa nguo yenye haifanani na viatu, mmoja amefunga kamba kwenye kiuno na anatoa pesa kwa mfuko yake ya nyuma, ili aweze kulipa.

Hapa ni sokoni na wanauza vitu tofauti. Kuna matunda pia kama, ndizi, maembe, machungwa, naona pia mahindi yenye ni mbichi. Hapo kando kuna wenye wanapita.

Lori hiyo kubwa yenye ni refu, na ina taa za miguu kubwa, imebeba gari mingi sana, ndogo na kubwa ziko barabarani, hapo kando kuna nyumba na miti zenye zinaonekana.

Hapa ni sokoni na kuna vitunguu ambazo zinazotolewa kwenye lori yenye imezileta. Ziko mingi sana na zimefungwa kwa karatasi. Watu wawili wanaonekana. Zinawezatumiwa kupika chakula ndio ikuwe tamu.

Kwenye duka hili wameweka. Kibuyu na ndoo nje, na wanafanya biashara za M-Pesa. Ndani kuna vitu ambazo wanauza na zimekwa kwa kabati.

Hapa kwenye hii uwanja wanauza magari tofauti na jina yake imeandikwa. Kuna wafanyikazi na nyuma yao kuna magari yenye zime simamishwa. Kuna nyekundu, nyeupe, hata nyeusi.

Huku ni sokoni na wanauza vitu za kukula mingi. Kuna matunda kama parachichi yenye imekatwa na zingine zimeanikwa juu.

Lori kubwa kabisa yenye inarangi nyekundu na ina miguu mikubwa imebeba gari kadhaa chini na juu na inazisafrisha wakitimia barabara.

Gari hili linatumiwa kusafirisha watu ama abiria, pia watu wa matanga kwenye hicho kijiji. Limesimamishwa hapa na wameandika jina yake na nambari nyuma.